Michezo katika uliwengu kote inapatikana, kuna aina mingi sana za hiyo vitu, ikiwa mtu anaji anajiepusha naye atakuwa anafanya makosa kwa sababu kuna vitu mingi sana anachoepusha naye na hizo vitu zinafaa kuwa na kuwa zinafaa kuwa karibu na sisi.